Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe, miti ya mnazi, miavuli ya majani kwa ajili ya kivuli. Eneo hili labda ni mahali pa mapumziko au hoteli.

Mchezo wa mpira wa miguu wa kiume wakiwa wamevalia jezi lenye rangi ya samawati lenye maandishi meupe. Wako uwanjani wana baada ya mchezo.